Huku ni sokoni, vitu vingi hufanyika humu. Wauzaji wanaouza matunda wanauza matunda yao, wenye duka pia wamefungua duka zao. Kuna magari pia yanaonekana yakikimbia madereva wakiwa mashughuli zao.